Vituo vya umeme ni maeneo maalum yanayotumika kusambaza ,kusimamia na kusafisha nguvu ya umeme, kutoka kwa vyanzo vya uzalishaji hadi kwa watumiaji wa mwisho kwa usalama na ufanisi.

Transfoma ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo mbili za mbao, kila transforma kuna nyanya nyingi za umeme ambazo ziunganishwa kutoka upande wa juu wa nguzo. Chini ya transfoma kuna vifaa vingine vya kuunganisha na kusambaza umeme.

Kondukta wa basi aliyevaa mavazi mieusi anaonekana akiwa anasaidia abiria kupanda. Basi hilo lina rangi ya kijani lenye maandishi City Hoppa. Lina madirisha makubwa na abiria ndani. Eneo linalozunguka lina miti yenye majani mabichi na barabara ya vumbi. Watu wengine wamekusanyika kwa mbali labda wakisubiri basi au wakifanya shughuli zao za kila siku.

Kituo cha reli cha Pipeline kilicho karibu na barabara kuu yenye msongamano wa magari na mabasi. Kushoto kuna foleni ya magari yakiwemo matatu, mabasi ya abiria na malori yakisubiri kupita. Abiria wengi wanaonekana wakiwa nje ya kituo cha reli, wengine wakiwa wamekaa wakisubiri treni na wengine wakiingia au kutoka kituoni.

Usafiri wa umma unaonekana huko. Barabara kuu yenye magari na basi pamoja na daraja la waenda kwa miguu linalorahisisha usafiri salama kwa wananchi bila kuvuka barabara katikati ya magari.